Minara ya umeme wa msongo mkubwa imepita katikati ya mandhari ya kijani kibichi kwenye eneo la milima. Mistari hiyo inaendelea kwa mstari mmoja kuelekea mbali ikipita juu ya mashamba na vichaka kwenye mteremko wa milima. Mazingira yanaonekana ya asili na yenye utulivu.

Majengo makubwa ya viwanda yanaonekana yakiwa yamezungukwa na mabomba ya chuma yenye kipenyeo kikubwa. Sehemu ya kati ina njia ya udongo inayoelekea kwa mashine ya kuchimba. Kuna ngazi na nguzo nyingi za msaada huku baadhi ya maeneo yakiwa na wafanyikazi waliovaa mavazi ya usalama.

Hii ni kituo cha umeme chenye nguzo nyingi na nyaya nene za umeme zilizounganishwa juu. Wafanyikazi wachache wamevaa makoti ya usalama na kofia nyeupe na nyekundu. Mandhari ya nyuma inaonyesha nyasi za kijani na milima ya mbali. Anga imefunikwa na mawingu mazito ya samawali.

Sehemu ya nje yenye nguzo nyingi za chuma na nyaya juu, ikiwa na vibango virefu vya samawati na manjano. Eneo limezungushiwa kamba ya tahadhari na sakafu ina vigae vya udongo. Kuna miti nyuma ya ukuta wa zege.

Hii ni sehemu kubwa ya kituo cha kusambaza umeme chenye nguzo nyingi ndefu na nyaya zilizosambazwa juu. Kuna majengo madogo meupe pembeni na mitambo ya usambazaji katikati. Anga linaonekana lenye mawingu mazito ya samawati na ardhi ni ya zege iliyo wazi. Mazingira yanaonekana tulivu na ya kiufundi.

Hii ni nguzo ya umeme yenye nyaya nyingi zilizoning'inia na kuzunguka nguzo. Kuna boksi la vifaa vya umeme lililowekwa karibu na kilele cha nguzo hiyo. Miale ya jua inaangaza kutoka juu kushoto ikiwa nyuma ya nyaya huku anga likiwa na mawingu meupe na anga la samawati.

Hii ni kituo cha umeme kilichozungushiwa uzio wa waya wa chuma. Ndani kuna minara mingi ya chuma, yenye nyaya nene za umeme zinazo pita juu. Vifaa vya umeme kama vile transfoma na vipitisha umeme vinaonekana vikiwa kwenye nafasi tofauti. Anga lina mawingu hafifu na sehemu ya mbele ina udongo wa mawe madogo. Eneo linaonekana kuwa sehemu ya viwanda au miundombinu.

Katikati ya eneo la kijani lenye taka na nyasi na mnara mkubwa wa umeme na stima uliosimama wima. Chini ya mnara huo, twiga mmoja anaonekana akisimama na mguu wa mwendo huo. Anga ina mawingu mwepesi na mwangaza wa wastani.

Mandhari inaonyesha kiwanda kikubwa katikati ya maeneo ya milima miti mingi. Moshi mweupe unafuka kutoka kwenye mabomba marefu unaoashiria shuguli za uzalishaji wa nishati. Kuna majengo marefu ya kiwanda na njia nyingi za mabomba zinazopita kwenye ardhi. Sehemu yote inaonekana kuwa ya viwanda.

Hii ni nguzo ya umeme kando ya barabara yenye nyaya nyingi zisizopangwa vizuri, ingine zikiwa zimeegemea chini. Pembeni kuna ukuta wa mawe wa jengo na tanki la maji lililowekwa juu ya mnara wa chuma. Mandhari inaonyesha eneo la mtaa wa mijini lenye magari na miti. Hali inaweza kuhatarisha usalama wa watumiaji wa barabara.

Wanaume wawili wanaonekana wakifanya kazi juu ya ngazi ndefu iliyoegemezwa kwenye mlingoti wa umeme. Wana vifaa vya kazi na wamevaa mavazi ya kazi ya rangi nyeusi. Nyaya nyingi zinaning'inia kwenye mlingoti huo . Magari na basi la rangi ya samawati yanaonekana barabarani na nyuma kuna majengo marefu. Hali ya anga ni mawingu meupe angani.

Kuna mnyama mwenye shingo ndefu na amesimama kwenye nyasi nene katikati ya miti mingi. Anga ni ya samawati na kuna mawingu kidogo juu huku mangaza wa jua ukimulika upande wake mmoja.

Gari la rangi ya fedha linaonekana likisafiri barabarani kwa kasi. Anga ni safi lenye mawingu meupe yaliyotawanyika uku daraja refu la nguzo likipita upande wa kushoto wa barabara kwenye eneo la tabarare. Mandhari inaonekana kuwa ya jangwa lenye mimea michache.

Kuna kifaru mmoja anayeonekana kutembea kwenye ardhi ya udongo ya rangi nyekundu. Mazingira yanayozunguka yana miti mingi na vichaka vya kijani kibichi. Upande wa kulia kuna uzio wa mbao na waya unaonyesha kuwa eneo hili limezuiliwa. Katika sehemu ya nyuma kuna msitu wenye miti mingi na mwanga wa jua unapenya kupitia matawi.

Fisi huyu anaonekana amesimama kwenye nyasi ndefu. Ana mwili mkubwa mwenye manyoya ya rangi ya kahawia yaliopigwa na michirizi hafifu . Maskio yake yamesimama na anaonekana kuwa makini au anaangalia upande fulani. Mazingira yanayo mzunguko yanaonyesha ni sehemu porini au hifadhi ya wanyama pori.

Kuna vifaru wawili wakiwa kwenye eneo lenye kivuli na miti nyingi ya kijani. Mmoja amesimama huku mwingine akiwa amelala chini. Mandhari inaonekana ya msitu enye utulivu, huku nyasi ya matwai yakiwa yameenea ardhini. Mazingira haya yanaonyesha hali ya asili na ya pori.

Eneo linaonekana kuwa jaa kubwa la taka zilizo sambaa ardhini. Watu wachache wanaonekana wakichambua au kukusanya vitu kutoka kwenye taka hili .Mazingira yamejaa uchafu wa plastiki na gunia ya nguo zilizochakaa .Manyumba za kibanda zinaonekana upande wa kushoto zikitengenezwa kwa mabati na mbao. Angaa la mawingu mazito yakionyesha hali ya hewa ya baridi au mvua.

Tembo mdogo anaonekana akinyweshwa maziwa kutoka kwenye chupa kubwa inayoshikiliwa na mtu aliyevaa glovu ya kijani kichwa chake kimeinuliwa juu akifungua mdomo ilikupokea maziwa huku matone yakimwagika pembeni mwa mdomo wake mandhari ya nyuma inaonyesha miti yenye majani mabichi ikidokeza kua tukio hili linafanyika katika mazingira ya asili.

Ndege wanne wamesimama karibu na maji, juu ya nyasi zilizo na kijani kibichi. Wana miili mieupe na vichwa vyeusi, wakionekana kama wanatafuta chakula au wanapumzika. Majani marefu yanachomoza pembeni ya bwawa. Maji ya rangi ya udongo yanaonekana nyuma yao. Mandhari yote ni ya asili na ya tulivu.

Twiga mwenye rangi ya kahawia na madoa meusi anakula kutoka kwa mkono wa mtu aliyevaa kofia na barakoa. Twiga mwingine anaonekana nyuma karibu na uzio wa chuma. Miti mirefu yenye majani miembamba ipo nyuma na ardhi inaonekana kuwa ya rangi ya udongo wa kichungu. Anga lina mawingu meupe.

Mtu mmoja ameketi juu ya jiwe karibu na maporomoko ya maji. Akiwa ameelekeza kifaa kuelekea kwa msichana anayeketi kwenye jiwe jingine. Msichana amevaa mavazi mepesi na anaonekana kupiga pozi kwa utulivu. Maporomoko ya maji yanatiririka kwa nguvu nyuma yao na mawe yamejaa maji ya unyevunyevu yakionyesha mazingira ya asili tulivu.

Twiga wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu ya kijani, wakiwa katika mazingira ya asili yenye utulivu. Nyuma yao kuna majengo marefu ya mji yanayoonekana kwa mbali dhidi ya anga ya samawati. Mchanganyiko wa wanyama pori na majengo ya kisasa unaonyesha mandhari ya kipekee ya miji, inayozungukwa na pori.

Kuna ndege mkubwa mwenye manyoya meusi na shingo ya kahawia akiwa ameketi ardhini katikati ya mayai meupe yaliyotapakaa. Mazingira yanaonekana ni nyasi kavu za porini na mandhari tambarare yenye mimea mifupi.

Mtu amevaa kofia na barakoa. Amesimama karibu na mto, akishikilia mche wenye majani mabichi. Mikono yake ina mchanga na nyuma kuna mjengo ya mabati pamoja na kijani kibichi kando ya kingo za mto.

Maji ya matope yamejaa kila upande huku mabati yaliyoporomoka yakionekana kua yameanguka kutokana na mvua kubwa watu wawili wanatembea kwa tahadhari juu ya tope mmoja akiwa na kijiti mkononi nyuma kuna vibanda vya mabati vilivyoharibika na anga lina mawingu meupe pamoja na rangi ya samawati.

Hili ni tukio la athari za mafuriko kwenye makazi duni. Mabati yameporomoka, matope yametapakaa na wakazi wanajitahidi kurekebisha hali. Hali inaonyesha uharibifu mkubwa na mazingira magumu ya kuishi.

Simba huyu anasimama karibu na uzio wa waya wa chuma. Kuna mkono wa mtu ambao umeelekezwa karibu na uso wa mnyama huyo upande wa pili wa uzio. Eneo linalozunguka lina udongo wa rangi ya kahawia na majani machache. Mnyama anaonekana kuwa makini au anatazama kitu kwa karibu.

Haya ni makazi ya mabanda yaliyopo karibu na mto mchafu nyumba zimejengwa kwa mabati ambazo zina nguo zikiendelea kukauka nje, mazingira yanaonyesha hali ya maisha ya chini ,changamoto za usafi na miundo mbinu huku mtu ukiwa umejaa maji ya matope ,kuna nguzo za umeme na taa za barabarani ina zoashiria uwepo wakazi wengi katika eneo hili.

Mwalimu aliyevaa koti nyeupe anashikilia miche ya rangi ya kijani, akionyesha wanafunzi jinsi ya kupanda mti. Kando yake kuna wanafunzi waliovaa sare ya rangi tofauti tofauti, na walio na urefu tofauti pia. Nyuma yao pana madarasa yaliyo na paa ya samawati na kuta ya krimi.

Ndege huyu ana manyoya ya kijani na samawati. Pia ana mkia mwrefu wa samawati, mabawa yenye rangi ya samawati yaliyopambwa kwa michoro ya kupendeza na kichwa cha kijani chenye manyoya meupe na meusi. Macho yake yana madoa meupe na mekundu yanayovutia. Mchoro huu umechorwa kwa mtindo wa kisanii na unaonyesha ndege akiwa amesimama.

Mtu mmoja ameketi juu ya meza karibu na mtu wenye maji ya rangi ya tope. Maji yamefurika na kuzunguka vibanda vilizotengenezwa kwa mabati na mawe. Mavazi yameanikwa juu ya kuta huku miti na mazao ya kio yame zama sehemu ya chini. Anga lina mawingu mazito.

Hili ni daraja dogo la maji lenye mifereji inayoruhusu maji kupita kwa nguvu chini yake. Maji yanaonekana yakitiririka kwa kasi, yakigonga mawe na kusababisha mawimbi meupe. Kando kuna uzio wa miti na mimea ya kijani, nyuma kuna miti mirefu iliyosimama juu ya udongo wa kijani kibichi.

Hii ni sehemu ya usambazaji maji yenye mabomba ya rangi ya samawati yakionyesha usafi na matumizi salama. Maji chini yana mwonekano wa kijani mng'aro ishara ya usafi. Mazingira ya kijani pembeni yanaonyesha uhai na utunzaji wa mazingira.

Hili ni jumba kubwa la maonyesho lenye sakafu ya mbao inayong'aa. Kati ya uwanja hili la wana riadha, waliovaa mavazi ya milia mekundu na meupe wanatekeleza mazoezi ya kuruka au sarakasi. Viti vya kukalia vimepangwa kuzunguka ukumbi mzima na baadhi ya watu wameketi wakitazama tukio hilo.

Wengi wa swara hawa wameinama wakila nyasi huku wengine wamesimama na kuangalia mbele. Swara hawa wana pembe zilizopinda juu. Kwa mbali kuna mti mkubwa wa kijani wenye kivuli, unaosimama peke yake katikati ya uwanja. Anga ni la samawati na lina mawingu machache.

Huyu ni mnyama mwenye madoadoa akitembea ndani ya uzio wa chuma. Ardhi ina majani yaliyo kauka na miti michache pembeni. Mandhari inaonyesha mazingira hafifu au bustani ya wanyama ambapo mnyama huyu yupo salama ndani ya eneo lililo zungushiwa.

Njiani karibu na ukuta wa mawe, kuna mtaro mrefu wenye udongo mweusi iliyochimbwa kwa kina. Ndani ya mtaro huo kuna mfereji wa saruji na maji kidogo. Watu wachache wanaonekana mbali wakitembea kando kando ya mtaro huo. Mazingira yanaonekana machafu na baado hayajakamilika.

Huyu mweupe anatafuta chakula kwenye biwi hili la taka. Kuna maji machafu yanayo tiririka kwenye biwi hili la taka. Nyuma yake pana nyumba ya mabati na kibanda cha tope zote za rangi ya hudhurungi. Kwa umbali pana nyumba za ghorofa na mimea na miti za rangi ya kijani.

Mabinti hawa wanaonekana kuvaa sare za shule wakiwa wamesimama na kumtazama mtu mmoja aliyeinama na kushika jembe. Mtu hyo anaonekana akichimba shimo au kulima ardhi na huenda wanapanda mti au kufanya kazi ya mazingira.

Vijana wamevaa mavazi ya kitamaduni yenye rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa jukwaani wakicheza ngoma ya asili kwa nguvu na mpangilio. Vichwa vyao vimepambwa manyoya marefu meupe huku kila mmoja akiwa amefunga ngoma kubwa kiunoni. Sakafu ya mbao ni safi. Na nyuma kuna viti vya manjano ambapo watazamaij wamekaa wakifuatilia kwa makini.

Mtu huyu amepanua mikono zake. Amevalia shati ya hudhurungi na suruali ya nyeupe. Nyuma yake kuna manyatta ambao ina kibao inachosema "nyumba ya Mungu" . Kuna miti mingi mirefu nyuma ya nyumba na yenye rangi ya kijani kibichi.

Nyani mmoja anaonekana akiwa nyuma ya uzio wa waya. Ameshika kwa mkono mmoja na kutazama mbele kwa macho ya huzuni au kutafakari. Manyoya yake ni ya kahawia yenye mg'ao hafifu. Kwa nyuma kuna mandhari ya miti iliyokauka kidogo.

Eneo hili limejaa taka mbali mbali kama plastiki na karatasi. Watu wachache wanaonekana wakifanya kazi, huku magari ya kuchimba yakihusika na kuhamisha taka. Kwa umbali kuna majengo na miti, hali ya hewa ikiwa ya jua. Mazingira yanaonyesha changamoto ya udhibiti wa taka.

Mti huu mkubwa umesimama peke yake kwenye eneo tambarare. Jua linaangaza kwa mbali karibu na upeo wa macho ukitoa mwanga wa rangi ya machungwa na dhahabu. Anga ni tulivu na kuna mawingu kidogo yanayoonekana yakipambwa na mwanga wa jua. Mandhari yote inaonekana kuwa ya asubuhi au jioni.

Uzio huu ni wa seng'eng'e. Ardhi iliyo kwa mazingira hayo ina nyasi ya rangi ya kijani kibichi. Kwa umbali kuna nguzo ya umeme, ulio katikati mwa ardhi hio. Kuna miti nyuma ya nguzo hio, na ni za rangi ya kijani kibichi.

Reli hii imezeeka kiasi cha kwamba kimegeuzwa kuwa eneo la kutupa taka. Kuna maji chafu kando ya reli hiyo ambayo mtu anayevuka ameruka ili asikanyage maji machafu. Kuna nyumba za mabati kwenye upande wa kushoto ambamo watu wamejaa na pia nguzo za umeme zimepita.

Kundi la nyumbu linaonekana likikimbia kwa kasi kuelekea mtoni. Maji ya mto yanachafuka kutokana na harakati zao. Eneo hili lina mteremko wa udongo wa rangi ya kahawia na limezungukwa na vichaka na nyasi kavu.

Ndege huyu ana domo refu ya rangi ya manjano. Ana manyoya ya nyeupe iliyositiri mwili wake. Ana macho meusi na sehemu ya uso wake bila manyoya ni nyekundu.

Ndege mweupe mwenye miguu mirefu ya waridi amesimama ndani ya maji ya kisima kifupi. Kichwa chake kiko karibu na uso wa maji na mdomo wake wa kipekee una umbo la kijiko unaelekea chini .Maji yanayomzunguka yametulia yakionyesha mwangaza wa jua unaong'aa juu ya manyoya yake.

Kundi la punda milia linatembea kwenye barabra ya vumi kati ya nyasi ndefu zilizokauka. Mandhari ya savana inaonekana wazi huku majengo ya kisasa yakionekana kwa umbali upande wa nyuma yakionyesha mchanganyiko wa wanyama pori na maendeleo ya mji. Anga ni safi bila mawingu.

Kifaru mdogo anatembea kwenye uwanda wa nyasi kavu. Nyuma yake, kuna mtu aliyevaa mavazi ya kijani akiwa ameshika blanketi la mistari la rangi tofauti. Inaonekana anamwelekeza kifaru huyo katika eneo ambalo linafanana na hifadhi ya wanyamapori. Mazingira ni ya kavu na ya asili.

Chui anakunywa maji kutoka kwenye kidimbwi kilichozungukwa na majani mabichi. Anaonekana kuwa makini huku macho yake yakiwa yameelekezwa mbele kana kwamba anawinda au kuchunguza mazingira. Nyuma yake kuna ua wa chuma na miundombinu ya kibinadamu inayoashiria hifadhi au bustani ya wanyama.

Pundamilia huyu anatembea kwa utulivu juu ya ardhi yenye vumbi na mawe. Kule nyuma mandhari inazidi kupendeza kwa uwepo wa milima mkubwa wenye kilele chenye theluji. Anga ni safi kabisa, rangi ya samwati ikiwa imeenea juu bila mawingu. Vichaka na miti mifupi vinachangia urembo wa mazingira haya ya porini.

Majengo ya juu yaliyojengwa kwa mawe yanaonekana upande wa pili wa mto wenye maji ya kahawia. Mbele ya majengo kuna vibanda vya mabati na sehemu iliyojaa takataka na mabaki na miti. Nguo zimetundikwa nje za madirisha na varanda za nyumba. Mazingira yanaonekana kuwa ya mtaa ya watu wa kipato cha chini.

Vifaru hawa watatu ni wa rangi ya kijivu. Mazingira yao yamejaa nyasi ya rangi ya kijani kibichi. Kwa umbali kuna reli iliyopita kwenye uwanja huo waliomo. Kuna mawingu chache meupe kwenye anga.

Mimea hii ni ya rangi ya kijani kibichi na matawi rangi ya hudhurungi na majani rangi ya kijani. Upande mdogo wa ardhi umeonekana na ni ya rangi ya hudhurungi. Juu angani mna mawingu meupe na sehemu kidogo ya yanga ya samawati.

Watoto hawa watatu wa kike wanaosha nguo. Moja wao anaonekana akitumia maji hayo machafu kuosha raki. Nyuma yao pana nyumba ya mabati yaliyofinyana kiasi cha kufanya mazingira hayo kuonekana machafu . Maji iliyopita mbele ya wasichana hao yamebeba taka mingi, hadi yakageuka rangi kua hudhuringi.

Mamba watatu wamelala karibu na mto, mmoja akiwa ndani ya maji huku wengine wawili wakijilaza juu ya udongo wa mtoni. Maji ya mto yanang'aa chini ya mwanga wa wajua na nyasi chache za kijani zinachomoza kandokando ya mto. Ndege mweusi na mweupe anatembea karibu nao bila hofu.

Twiga huyu ana madoadoa ya rangi ya kahawia na amesimama kwenye nyasi ndefu porini. Kichwa chake kimeinuka juu huku masikio yake yakiwa wima kana kwamba anasikiliza kitu. Mazingira ya nyuma yanaonyesha vichaka vya kijani na uwanda mpana, hali inayopendekeza kuwa ni eneo la savana. Anga ni safi na lina mwanga wa wastani huenda ni asubuhi au jioni.

Barabara pana ina magari ,pikipiki na mabasi yanayoelekea pande tofauti. Kati ya barabara kuna sehemu ya kijani yenye nyasi na mifugo wanaopumzika. Pembeni kuna majengo wa ghorofa, mnara wa maji, na watu wakitembea kando ya uzio wa tharuji. Anga limefunikwa na mawingu meupe .

Gari hili ni la abiria na lina kibao kinachashiria ambako gari hili laelekea na pesa ambalo abiria atalipa. Ndani ya gari kuna abiria mmoja wao aliyevaa shati nyeupe. Nyuma ya gari hilo kuna ghorofa iliyo na maduka kadhaa ya rangi ya kila aina.

Magari haya yanabadili mkondo kwa maana kuna mgawanyiko wa barabara kwenye mzunguko wa barabara. Pana nyasi ya rangi ya kijani kibichi. Pia kuna miti na mimea kando ya barabara ya rangi ya kijani.

Watu wanavuka barabara kwenye mtaa wenye shughuli nyingi. Kuna magari mengi yakiwemo mabasi ya umma yenye michoro ya kuvutia. Askari wa usalama wa barabarani, wanasimamia mpangilio wa magari na waendao kwa miguu. Majengo marefu yamezunguka barabara na baadhi ya watu wanaonekana wakitembea haraka huku wengine wakizungumza.

Barabara kubwa imejaa magari ya usafiri wa umma yakiwa yamesimama kandokando. Watu wachache wanatembea taratibu, wengine wakionekana wakiingia au kutoka kwenye magari hayo. Majengo marefu yako nyuma yakizungukwa na miti yenye majani mengi ya kijani. Mazingira yanavutia yakiwa na mchanganyiko wa skuli ya kila siku na mandhari yenye utulivu.

Gari la abiria lenye rangi ya zambarau na maandishi ya manjano limesimama kando ya barabara. Wanaume wawili wamesimama karibu nalo, mmoja akiwa amevaa fulana ya usalama. Nyuma kuna magari mengine na mti wa tijani. Kulia kuna jengo la ghorofa lenye masalio ya uongo, upiringo na ukuta wa rangi ya njano.

Gari kubwa la abiria limesimama barabarani katikati ya watu wengi. Rangi yake ni kijani na nyeupe na lina vioo vikubwa mbele. Pembeni kuna watu wanatembea, wengine wamesimama huku upande wa kushoto likiwa na mwanamke anayesukuma mkokoteni. Mandhari ina miti mirefu na majengo ya mtaa wenye shughuli nyingi.

Gari la usafiri wa umma lenye rangi mchanganyiko limesimama kando ya barabara kwenye eneo la jiji lenye shughuli nyingi. Watu wamesimama karibu na gari hilo wengine wakitembea mbele yake. Nyuma kuna magari mengine ya rangi angavu na majengo ya biashara yenye mabango mengi yaliyofanana.

Gari la umma lenye rangi ya machungwa limeegeshwa barabarani likiwa na michoro na maandishi ya kuvutia. Abiria na wapitanjia wanaonekana karibu huku barabara ikiwa na mvua au maji yaliyotuama. Kuna shughuli nyingi zinazoendelea ikiashiria eneo la katikati ya jiji.

Gari hili la abiria liko barabarani. Njia yenyewe ni lami nyeusi na yana malaini ya rangi nyeupe. Kuna bango ambalo linatangaza aina ya kinywaji, na kuna daraja la watembea miguu kando ya bango hilo. Kuna magari mengine mengi katika barabara.

Hawa ni abiria wakiwa wanapanda matatu. Gari hili lina maandishi mengi sana ya kuvutia. Kuna abiria kadhaa waliovaa mavazi ya kawaida wakiwa wamesimama karibu na mlango wa gari wengine wakipanda. Matatu ina rangi na michoro ya kuvutia. Jambo hili ni kawaida katika magari ya usafiri jijini.

Gari hili la abiria niya rangi nyeupe kwa ukubwa. Gari yenyewe ni ya rangi zingine tofauti kama vile manjano. Kuna abiria aliye valia kijani kibichi anayejaribu kuabiri gari hili. Kuna bango linalosema ambapo gari hilo laelekea.

Hawa ni watu kadhaa wakiwa wanapanda au kushuka kwenye basi la kijani katika kituo cha magari. Majengo marefu yanaonekana nyuma pamoja na miti yenye majani ya kijani. Watu wamevaa mavazi tofauti na hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za jiji.

Kituo hiki cha magari kina magari mengi yanayongoja abiria. Mbele ya gari ya kwanza kuna toroli ya kusukumia mizigo mizito ya abiria. Watu waliovalia shati ya chungwa ni conductor wa magari yalioko kando yao. Kuna maduka kadhaa ya rangi tofauti nyuma ya magari hii.

Kituo hiki cha magari kimejaa magari. Kuna watu walioketi wakingoja magari watakayopanda. Nyuma ya kituo hicho pana bustani iliyona miti na nyasi ya rangi ya kijani kibichi. Mbele ya kituo hicho pana maji yaliyokolea hapo.

Katika eneo la mjini lenye shughuli nyingi. Magari ya usafiri wa umma yamesimama barabarani huku askari wa trafiki wakiwa kazini. Mabasi haya yamepambwa kwa rangi angavu na mchoro ya kuvutia. Pembeni mwa barabara kuna wapita njia wakitembea karibu na majengo marefu yaliyofunikwa na milango ya vioo na mabango. Mandhari inaonyesha jiji lenye shughuli nyingi za kila siku.

Basi ya rangi ya kijani na nyeupe imesimama pembezoni mwa barabara huku watu wakiwa karibu nalo. Baadhi yao wanaonekana kuingia ndani ya basi huku wengine wakiwa wamesimama wakizungumza. Majengo marefu yanaonekana nyuma yao pamoja na mtende, kwenye heko eneo hili liko katika jiji. Gari lingine la abiria limesimama upande wa kushoto likiongeza shughuli za usafiri.

Barabara kubwa imegawanyika katikati na sehemu ya katikati ina nyasi na ng'ombe wanaolisha. Pande zote mbili kuna magari na pikipiki zikipita. Majengo ya ghorofa yanaonekana upande wa kulia huku upande wa kushoto kuna uzio wa chuma na mnara wa maji. Anga limejaa mawingu meupe.

Basi la rangi ya samawati lenye maandishi na mapambo limeegeshwa kando ya barabara yenye majengo marefu. Watu kadhaa wanatembea kwa miguu kando kando ya basi. Wengi wako wakiwa wamevalia mavazi ya kawaida na kubeba mizigo midogo.

Hii ni barabara yenye kuta wa rangi ya udongo pande moja na magari yakisafiri upande wa kulia. Majengo marefu yanaonekana mbele yakionyesha mazingira ya mijini. Barabara ni safi na pana na mwanga wa mchana unaangaza vizuri.

Hii ni barabara ya mjini, ikiwa na msongamano wa magari. Askari wa utafiti wawili wanasimamia magari huku wakisaidia mwanamke kuvuka barabara. Kuna watu wengine kandokando ya barabara, magari ya abiria na miti ya kijani inaonyesha mandhari ya nje.

Barabara hili limejaa magari ya kila aina na rangi. Kilicho tengenisha mikondo ya barabara hili ni nyasi ya kijani kibichi pamoja na viuma vya kuzuia magari kutoka mikondo yao. Kuna horofa iliojengwa kutumia glesi kwa upande mkubwa na pia miti na mimea kando ya barabara hili.

Barabara yenye magari mengi upande mmoja huku magari yakiwa yamesimama kutokana na msongamano. Upande wa pili kuna magari machache yanayosonga. Watu wachache wanatembea kandokando ya barabara. Nyuma kuna miti mingi na majengo ya ghorofa yanaonekana kwa mbali. Nguzo za taa zimesimama katika barabara.

Kondakta amesimama karibu na basi la kijani lililoegeshwa barabarani. Amevaa shati jeupe na suruali ya kijivu. Kuna mabasi mengine yameegeshwa pembeni, na miti yenye majani ya kijani, inatoa kivuli eneo hilo. Watu wachache wanaonekana wakiwa karibu na magari hayo.

Watu wengi katika kituo cha magari. Kuna magari madogo meupe yaliyoegeshwa kwa mstari mmoja na baadhi ya watu wamesimama karibu nayo wakionekana wakisubiri kupanda. Wengine wanaonekana wakitembea kuelekea magari hayo. Mtu mmoja aliyevaa sare anasimama mbele akitazama upande mmoja. Majengo marefu ya rangi tofauti yako nyuma kuashiria kuwa hii ni sehemu ya mjini

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi mjini. Magari ya abiria yakiwa yameegeshwa upande mmoja huku abiria wakisubiri kupanda. Kuna magari aina mbalimbali yakisafiri kwa pande zote mbili za barabara. Majengo ya miji ya kisasa yanaonekana kwa mbali pamoja na mitaa iliyo na biashara ndogondogo pembeni za barabara. Mazingira yanayoonyesha shughuli nyingi za kila siku za usafiri mjini.

Mtaa umejaa magari madogo ya abiria yakiwa yamesimama, huku watu wakitembea na wengine wakihudumu. Watu wanaobeba mizigo na wengine wamevalia sare tofauti. Majengo ya ghorofa yako nyuma yakiwa na mabango mengi ya matangazo juu ya huduma na bidhaa mbalimbali. Mazingira ni yenye shughuli nyingi za mjini.

Hii ni sehemu ya makutano ya barabara ambapo watembea kwa miguu wanavuka. Kuna alama za tahadhari zinazoonyesha kuwa ni eneo la kuvukia watu. Magari na mabasi yanaonekana kupungua mwendo, huku watu wakivuka kwa uangalifu. Mazingira ya mji mwenye shughuli nyingi na usalama wa waendao kwa miguu unaonekana kupewa kipaumbele.

Barabarani kuna msongamano wa magari na watu. Maafisa wa trafiki wamesimama karibu na mabasi wakisimamia hali ya usafiri. Kuna pikipiki yenye abiria wawili, ikielekea upande wa kulia. Majengo marefu yanaonekana nyuma, pamoja na miti michache. Eneo hili linaonyesha shughuli nyingi za kila siku jijini.

Gari la abiria linaondoka barabarani huku moshi ukitoka nyuma. Abiria wengine wapo ndani na mtu mmoja amesimama mlangoni akiwa karibu kushuka. Gari lina rangi ya samawati na nyekundu limepakwa vizuri lakini linaonekana kuchakaa kidogo. Kando ya barabara kuna pikipiki kadhaa na watu wamesimama karibu wakionekana kuwa na shughuli zao. Miti mirefu imepandwa nyuma ikitoa kivuli.

Kuna basi kubwa la rangi ya kijani, chungwa na samawati, likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Mbele yake kuna bango jeupe na jeusi lenye maandishi mekundu na meupe yanayoekeza abiria. Pembeni Kuna madumu ya maji na watu kadhaa wamesimama wakisubiri. Mazingira yanaonyesha kuwa ni eneo la usafiriwa umma.

Hili ni eneo la mji lenye magari yaliyopaki na maduka au ofisi zilizo kwenye jengo. Kuna mabango mbalimbali ya biashara yakiwemo yale yanayoonyesha huduma za usafiri kwenda miji. Pia kuna bango la choo la kulipia .Eneo linaonekana kuwa ni kituo cha mabasi au sehemu yenye shughuli nyingi za kibiashara.

Hii ni eneo la magari ya abiria yakiwa yameegeshwa kando kando ya barabara. Mwanaume aliyevalia shati jekundu yuko karibu na mlango wa gari akionekana kuwakaribisha abiria. Msichana mwenye sare nyekundu anaingia kwenye gari jingine upande wa kushoto. Majengo ya mijini yanaonekana nyuma na kuna alama zinazoonyesha huduma mbalimbali.

Hili ni gari la abiria liliosimama karibu na kituo cha magari. Abiria kadhaa wamesimama karibu, wengine wakiwa wanapanda au kushuka. Gari limepambwa kwa rangi angavu na lina maandishi pembeni. Nyuma kuna majengo yenye rangi tofauti tofauti yakionyesha eneo la biashara. Mandhari inaonyesha shughuli za kila siku mjini.

Wahudumu wawili wa magari ya umma wamesimama kando, kando ya barabara huku mmoja wao akiwa ameshika bango lenye maandishi makubwa ya rangi tofauti. Pembeni kuna magari ya kijani yaliyopambwa kwa michoro ya kuvutia yakisubiri abiria. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za usafiri wa mjini, huku watu wakitembea na wengine wakisubiri magari ya kuelekea maeneo mbalimbali.

Kuna njia ya reli upande wa kulia kukiwa na majani na miti kando yake upande wa kushoto kuna barabara yenye magari, mabasi na watu wakitembea katikati kuna lango la kuingilia lililozungushiwa uzio wa chuma lori limesimama karibu na lango hilo mazingira yanaonyesha shughuli za usafiri wa watu.

Gari la usafiri wa umma lenye rangi ya samawati nyeupe na nyekundu zimesimama kando kando ya barabara yenye shughuli nyingi watu wamejazana wakisubiri kupanda huku mabango ya biashara na majengo marefu yakiweka mandhari ya mtaa wa jiji maeneo yanayopitiwa na gari hilo yanaorodheshwa kwenye bango lililoninginizwa mlangoni.

Gari hili limeegeshwa katika kituo cha magari. Gari lenyewe lina rangi tofauti lakini nyekundu ndio imetawala. Gari yenyewe ina michoro tofauti kama vile mchoro wa simba na mchoro wa yesu. Kuna nambari ya usajili kwenye kibao cha manjano upande wa nyuma wa gari . Nyuma yake kuna ghorofa kadhaa na magari mengine ya abiria.

Maji yanatiriri kutoka kwenye bomba la chuma lililowekwa ukutani. Ukuta unaonekana kuwa na kutu na alama za unyevunyevu huku chini kukiwa na mchanga na kijani kibichi cha kuvu au magugu. Bomba linaelekea chini na maji yanadondoka kwa kasi.

Mtaro huu ni pana na una maji kidogo katikati. Kuna nguzo za umeme zilioko kando ya mtaro huo. Kuna kivuli cha mtu anayepiga picha na kwa umbali kuna nyumba ya ghorofa na tanki za maji iliyo na rangi nyeusi. Kuna miti na mimea mengine ya rangi ya kijani kibichi.

Hii ni sehemu ya mtambo wa kuskuma maji tunaona mashine kubwa za samawati na mabomba meusi yakiwa yamepangwa vizuri fundi mmoja yupo kazini akifanya ukaguzi au matengenezo mazingira ni safi na ya mpangilio.

Maeneo haya ya kutupa taka yamejaa taka taka haswa karatasi za plastiki na vikapu vya kubebea mizigo. Nyuma ya eneo hili kuna nyumba ya rangi ya samawati iliyokoza na paa la rangi nyekundu. Kando ya nyumba hiyo ni nyingine ya rangi ya krimu na mbele yake kuna a ardhi iliyo na nyasi ya kijani kibichi.

Hii ni barabara ya mtaa wenye vibanda vya biashara upande wa kushoto na majengo marefu ya kisasa nyuma, mbele ya kibanda kuna takataka zilizo tupwa ovyo pamoja na mwanamke aliye simama karibu, pande wa kulia kuna gari la abiria likiwa linaendelea na safari ikipita karibu na eneo hilo.

Taka za plastiki, nguo na karatasi zimesambaa kando na ndani ya mto. Maji ya mto ni machafu na kuna vichaka au miti ya mtoni pembeni. Taka zimezagaa kwa wingi zikiwa na rangi mbalimbali.

Duka hili lina vibandiko vinavyoashiria ni duka la kuuza maji. Vibuyu vya maji yaweza kuonekana kupitia glesi ya ngao .Sakafu ya nje ina vigae ya rangi ya chungwa na nyeupe. Kando na duka la maji kuna duka iliyo magao, ni rangi ya waridi na lingine ya nyeusi na nyeupe.

Ziwa hili dogo lenye umbo la kipekee limezungukwa na majani na mimea ya kijani. Kando yake kuna barabara nyoofu na shamba lililo pandwa kwa mistari. Mandhari inaonyesha mazingira ya asili yenye utulivu na hali safi ya hewa.

Mabomba haya ni ya rangi ya hudhurungi na yamejaa kutu ishara tosha kwamba yanapitisha maji. Mazingira yake yamejaa mabomba mengine na nyumba kadhaa ya rangi ya kijivu na miti ya rangi ya kijani kibichi.

Kuna lori jeupe lililosheheni mizigo mingi juu, ikiwa ni pamoja na magunia na bidhaa nyingine zilizofunikwa na plastiki. Mtu mmoja yuko juu ya lori akipanga mizigo hiyo kwa makini. Lori hili limesimama kando kando ya jengo refu la kisasa lenye madirisha ya vioo na rangi ya kahawia. Barabara inaonekana kuwa ya lami nyepesi na kuna magari mengine yameegeshwa upande wa kushoto.

tanki hii ya maji ina rangi nyeusi ina maandishi katika upande wa juu kwa rangi ya manjano tanki hii imo ndani ya chumba ilicho na mlango ya rangi samawati kando ya tanki hii kuna kibuyu cha rangi cha manjano na kuna mabomba ya rangi kijani yanayo pitisha maji ndani ya tanki

Kuna kundi la watu walivalia mavazi rasmi na baadhi yao wamevaa sare za maafisa wa usalama wanasimama kwa mstari kuzunguka mtu mmoja aliyelala juu ya blanketi ardhini huku mwingine akiwa ameketi karibu naye baadhi ya watu wana barakoa na wengine wanaonekana kuwa makini au na uhuzuni

Katikati ya uwanja wa kijani uliojaa maua ya manjano, kuna mtambo wa chuma wenye magurudumu mawili ya mbao ambao umewekwa juu ya fremu ya rangi nyekundu. Mtambo huu una umbo la pipa kubwa ukionekana kuwa wa kubeba au kusambaza maji au kemikali shambani. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mashamba yaliyonyooka na mistari ya miti ya kijani mbali kidogo.

Maji yanamwangika kwenye pomba na kujaza kidimbwi ya saruji kilicho na umbo wa mistari nne. Eneo hili imezungukwa na nyazi zenye kijani kibichi na mwangaza wa jua unaangaza sehemu kubwa ya aradhi inayozunguka. mawe ya pembeni ya kidimbwi anaonekana kuwa na rangi ya kahawia na alama za unyevunyevu.

Eneo hili lina nyumba zilizojengwa kwa mawe na paa za bati pamoja na matanks meusi ya maji yaliyowekwa juu ya paa. Kuna ukuta wa mawe unaotenganisha sehemu ya mbele na nyumba zilizoko nyuma. Mandhari ya mbali inaonyesha majengo marefu ya jiji. Anga ni safi. Hali ya hewa inaonekana kwa utulivu.